Shamba ambapo shamba hizi ni shamba la ndizi sasa hapa kuna magongo la ndizi ambaye imevaa shati nyekundu na kofia kubwa ya nyeupe ya nyekundu akiwa amesimama katikati ya shamba.

Kuna mama ambaye ni mfugaji akiwa amevaa koti nyeupe na barakoa na ako na mtungi kwenye kwa mkono yake akiwa anaweka maziwa mahali au mashini ama mfereji ya kutengeneza.

Kuna ng'ombe ambapo huwa mkulima amechukua mashine na sasa akiwa anaoshea maua anafanyia ng'ombe matiti yake ili ikuwe safi. Na sasa wanamnyunyizia tochi ya kutengeneza.

Hapo kuna shamba ambaye ni shamba la ndizi ambapo huwa ni kama zimekauka. Inakaa kama zimechomeka ama imekosa maji. Sasa inaezakuwa hata pengine ni moto ndiyo imepata.

Kuna ndizi ambapo magomba za ndizi ambazo zimekatwa hapa zikiwa zimewekwa ama zimetolewa kwenye shamba sasa ni kusafirisha na kupeleka taoni ya masokoni ili watu wanunue.

Kuna nyumba na alafu nyumba hiyo ina mabati ya, kuna shamba kubwa ambapo inamea ndizi, sasa ambaye ndizi hiyo inakaa ni rangi ya kijani na inakaa ni shamba kubwa ambayo inatoka.

Mgomba za ndizi ambapo huwa inamea ambaye huwa inaonyesha. Inakaa kama rangi nyingine. Sasa mgomba hiyo sasa inatengeneza au huwa inapewa maji ili ikomae ama ijipe haraka.

Kuna gari ambapo huwa wamebeba ama wanabeba mandizi, magomba ya ndizi, gari hiyo sasa anabeba mandizi mengi akiwa anapeleka soko na amekatwa kwa shambani sasa hua inapelekwa ili wauze na.

Ni shamba la mahindi ambapo shamba hizi kuna mahindi ama matunda ya mahindi ambayo huwa imeharabika, sasa hii ni kama imechomeka pande moja ambayo imekaa colour ya nyeusi, alafu kuna migomba za ndizi.

Kuna mtu ambapo amevaa koti nyeupe. Sasa akiwa anafanya vitu ama akiwa anaweka kitu nyeupe kwa maji akiwa anatengeneza ama ana pima ama ana pima.

Kuna shamba hapa ambaye kwa shamba hii ni shamba la ndizi ambaye kule nyuma pia kuna mimea ingine zinamemea lakini kuna ndizi ambaye rangi lake ni rangi la kijani. Sasa ndizi hii huwa ni.

Kuna shamba la ndizi ambapo shamba hiyo kuna magomba za ndizi mingi zaidi hapa ambapo huwa chini yao ni kama imeweka makaratasi za amabaye inabeba ama imewekwa mbolea. Mbolea hua inasaidia hiyo ndizi imee haraka.

Hapo ni shamba kubwa ambapo shamba hii kuna magombo la ndizi, ambapo huwa hizi magombo hizi huwa imetengenezwa ama shamba hii ni kama zimekomaa ama zimefika sasa. Ni shamba kubwa zaidi ambayo iko sawa.

Hapo kuna mtu ambapo hua amevaa mandizi kubwa ambaye zimepita zaidi maganda la ndizi ambapo huwa sasa akiwa ametoa ngozi ndizi moja akitaka kukula na chini yake kuna meza amabao imewekwa.

Kuna magomba ya ndizi ambapo ya kuna za aina mbili inaka rangi la kijani na njano. Sasa hizi ndizi magomba yake imekua ni mrefu zaidi na sasa inakaa kama imefika ama imeiva. Ni wakati wake la kuuza na kukatwa.

Kuna shamba ambayo hapo imepandwa ama ikona mimea kama vile ndizi ambapo ni ndizi kubwa na refu na ina rangi ya kijani matawi zake. Vile vile kuna mimea ndogo ndogo kama vile.

Kuna ndizi ambapo huwa imetolewa ngozi au ganda la ndizi ambapo sasa imeshikwa na mkono, ndizi hiyo sasa iko tayari kukulwa kwa sababu sasa ina, haina kitu yoyote ama haina kitabu yoyote.

Kuna sufuria ambapo huwa imewekwa unga wa ngano. Sasa ungano hii huwa inakatwa kwa shamba ikiwainatengenezwa, sasa itakorogwa ili ipikwe ugali ama ipikwe chapati namaanisha.

Kuna vikundi ama kuna ng'ombe nyingi ambapo huwa ni kama ng'ombe tano ambapo huwa inapewa nyasi imeekwa kwa juu ya tyer ngumu ya tractor . Sasa huwa wanakula yenye wanakulia nyasi na wakiwa wamefungwa.

Kuna mwanamke ambapo ako na kisu kwa mkono, akiwa anakatakata ama anatoa ngozi ndizi sasa akiwa anaweka mahali inakaa kama hio ndizi hio inataka kupika ama kula ikiwekwa kwa moto.

ambapo huwa anauza ama analeta ndizi hapo kwa meza yake, akiwa huwa anauza. Sasa ameshika ndizi kwa mkono yake akimpea customer .

Hapa kuna ng'ombe ambaye ng'ombe hizi ni ng'ombe ambapo wametengenezea mahali sasa ikiwa wanafugwa hapo kuna maji ambapo huwa mfugaji amewawekea mahali na hizo maji ni maji safi kabisa ambapo ng'ombe zina.

Hapo ni shamba ambaye huwa imekatwa ndizi. Kuna mgomba ya ndizi ambayo ni mrefu zaidi apa ambaye kuna mama mmoja ambaye ni mtu wa shamba ambaye huwa mkulima huyu ndiye amekata ikiwa ya kuuza ama kupeleka sokoni

Hapo kuna mgomba la ndizi, ambapo huwa mgomba hizi, kuna pande moja imeiva na imekuwa rangi la na pande ingine ni rangi la kijani na ingine ni rangi la njano, sasa hapo imekatwa katero .

Kuna mama mfugaji ambapo huwa anakamua ng'ombe. Ngombe akiwa amefungwa mguu na kamba, mguu za nyuma ambapo huwa akicheka ndiyo anakamua sasa ana furaha sasa.

Kuna mahindi ambaye huwa inatengenezwa ama ambapo huwa inazuia wa sasa imepatikana mmoja wa sasa inapaswa ipigwe maji ya.

Hapo ni ndizi ambapo huwa inamea kwenye shambani. Sasa ndizi hizi huwa ina iko na matawi au iko na matawi yake ambayo ni rangi la kijani zaidi na vile vile bado haijaiva na.

Hapa kuna daktari ambapo amesimama mahali akiwa anahutubia watu wake sasa vilevile kuna watu ambapo hua wanasimama na wakiwa wanaskiza maneno yake kuwa vile inaendelea ama njia za kutengeneza kutoka maziwa au.

Kuna mfugaji ambaye ameweka tanki akiwa akiwa anapeperusha maji ambao maji hiyo imewekwa sumu akiwa anapaka ng'ombe ili madudu ama bakteria zote ziishie kwa ngozi yake.

Hapa kuna shamba ya ndizi ambapo ina inamewa ama inamea, sasa huwa shamba hilo linatengenezwa, kuna watoto wadogo wamesimama kando na kuna mkulima ambako amechukua jembe, analima inayoonekana.

Kuna ng'ombe ambapo huwa ng'ombe hizi ni kama zimeshiba nyasi ambapo sasa na wamelala sasa wametulia tu wana huwa wanatulia alafu pia kuna ng'ombe zingine pale nyuma.

Sasa kuna mama mmoja ambapo hua anafanya kazi kwa ndizi sasa hapa huwa ana tengeneza ama huwa anafanya kwa shamba yake kwa ndani ya boma ndio huwa ametengeneza shamba.

Mwanamke ambapo huwa mfugaji mmoja ambaye huwa anakamua ng'ombe na maziwa akikamua anaweka mahali haswa. Mutu sasa ng'ombe huyu anakamuliwa na mwenyewe ambaye amevaa kofia nyeu.

Hapo kuna ni mahindi choma, ambapo huwa kuna mahindi mingi zaidi ambapo ina choma mara moja na moto, ukikaribia pia kuna mtungi ya mafuta ambapo ni ya lita tatu.

Kuna magomba la ndizi ambapo huwa zinamea hapo kwa shamba hii, na ni shamba kubwa zaidi ambako hii shamba sasa huwa ili, sasa imefika wakati wake wa kukata na kupeleka sokoni unapouza.

Kuna amahali ambapo sasa inapatiwa ng'ombe chakula fulani. Sasa ng'ombe hii hua inakula nyasi ikiwa imekaa ama ikiwa imepatiwa chakula kila ng'ombe ambapo huwa imewekwa na mahali ama boma yake.

Mfugaji huyu ametengenezea mahali ya ng'ombe wa kupitia ama uoshwa. Sasa hii ni kuna kule nyuma kuna generator , na kuna ng'ombe mbili ambapo ni color ama ni rangi la nyekundu ama nyeupe.

Sasa hapo huwa inapangwa ama inaangaliwa joto ya maziwa sasa ikiwa inauliwa germs au bakteria zote ambapo huwa zinaingianga hizi maziwa huwa inatengeneza afya yao itakuwa sawa.

Hapo kuna magombo yl ndizi ambapo huwa inapakiwa ama huwa imekatwa kwenye shambani iki imeletwa kwenye soko sasa mandizi hizi ni kubwa zaidi ambao nani zimefika.

Hapo kuna wafugaji ambao ni wa kikundi ambao wamevaa makofia nyekundu ambapo huwa wanaweka maji ama wanaweka maziwa mahali ili ipelekwe kampuni watengeneze.

Kuna shamba ndefu zaidi ambaye shamba hii huwa ina engenezangwa ama iko na ndizi minngi. Sasa ndizi hii ambaye ina rangi la kijani bado haijaleta gombo sasa huwa ina shamba kubwa.

Hapo kuna bidhaa ambayo imetoka kwenye shambani ikiwa imewekwa mahali ili jua ichape na iwe itengenezwe na zikuwe sawa na sasa inapelekwa.

Kuna shamba kubwa ambalo ni la rangi la kijani ,sasa hii ni shamba ambapo imekatwa ama inatengenezwa. Sasa kuna mandizi kuna nyasi na vitu vile vile kuna vitu vingine mingi zaidi ya hayo.

Sasa hapa kuna gari ambapo ni gari ndogo ya kama pikipiki ambayo hubebwa na maziwa. Kuna mtu ambaye hapa amevaa helmet na koti rangi la nyeusi akiwa anachukua maziwa akipeleka.

Kuna ndizi imetolewa ngozi au koti lake sasa akiwa ameshikwa mkono sasa iko tayari ama imeiva. So sio mbichi sasa inaweza tu kukulwa.

Kuna maziwa ambapo huwa imekamuliwa kutoka kwa ng'ombe, sasa ng'ombe hizi kuna mashine ambapo zimewekwa kwa matiti ya ng'ombe ili ziwakamue kutoa maziwa ambapo huwa inawekwa kwenye jagi hii.

Hapo ni mahali ambapo ni amashini ambayo wanatengeneza maziwa ambapo huwa ni maziwa ya ng'ombe, ikiwa inatengenezwa ili ikuwe maziwa ya kupika au maziwa yenye sasa hii ni mashini ya kutengenezea.

Sasa hapo kuna ndizi ambapo huwa imetengenezwa na ndizi hizi huwa ni maandizi ya mrefu mrefu ambapo huwa inatengenezwa na ama huwa imekatwa kwenye shamba na bado haijafika sasa ndio.

Kuna shamba ambapo hii ni ndizi. Kuna mkulima mmoja ambaye huwa amevaa kofia nyeupe na kioo ya macho. Sasa akiwa ameweka ndizi ama ganda la ndizi akiwa ameeka karatasi chake ili azuie ma ikuwe joto.

Kuna mtu ambapo ni mtu wa boda boda ambaye sasa huwa anabeba ama anachukua maziwa kuna mzee ambaye amevaa koti ambaye huwa ni mfugaji akiwa anamwachia maziwa mtu wa kubeba maziwa apeleke.

Sasa hapa kuna mamamboga ambapo huwa inauza mandizi. Sasa mama huyu sasa akiwa anauza ndizi ama au mandizi. Kuna mteja mmoja ambaye amekuja kununua ndizi yake kwa juu ya meza ambaye ni.

Hapo kuna shamba ambapo ni shamba la mahindi. Sasa shamba hii huwa imewekwa ama mahindi ndiyo zinamea. Hapo kuna mahindi ndogo ndogo za aina ambapo inamea hapo sasa.

Wakaji hapa huwa wanaosha ng'ombe kwa ngozi ya juu sasa. Wakiwa wanaoshea ama wanaosha ng'ombe ambapo hili ngombe iwe safi na mazingira ikue safi wanamrushia mfereji.

Hii nyumba hapa imeekwa mandizi ambapo aina mingi ya ndizi. Sasa mandizi imeiva na ni wakati wake wakuuza, sasa mkulima ameiweka mahali.

Kuna shamba la ndizi ambapo huwa shamba hii kuna magomba za ndizi ambaye kuna mandizi ambaye zinamea sahizi ambapo zimepandwa. Na ndizi hiyo inakaa rangi la kijani. Sasa hivi hapo ni shamba kubwa ambapo hata inawekwa mifugo.

Hapa kuna ni mfugaji ambapo huwa ni kama ni mokorino ambaye amefunga kichwa kitu kitambaa ambao wanatoa maziwa ng'ombe na hizo maziwa wanatengeneza ama wanabeba wakipeleka jibini.

Kuna ganda la ndizi ambapo hua ndizi hii aina ambayo aina yake ni ya rangi ya kijani sasa mkono ya ndizi ni mrefu zaidi maandishi hapo ambapo huwa iko ama .

Hapa kuna mahali inakuwa ina serve iwa ama inapatiwa chakula na watu sasa. Chakula hiyo inawekwa ama inawekewa kwenye masahani. Kuna wamama ambao wana, wanapakua na wanape wa..

Kuna mwanamke ambapo huwa ana, kuna mfugaji ambaye anakamua ng'ombe kwenye ndoo. Sasa ng'ombe hii ina namba ya rangi ya nyekundu ikiwa inakamuliwa ndoo ambayo imewekwa chini.

Hapo kuna shamba la mandizi ambapo huwa shamba hii huuzwa na ama hupandwa ndizi. Ndizi hii ni kubwa ambapo ni ndizi matawi yake ni rangi la kijani. Sasa chini yake kuna nyasi imemea.

Hapa kuna magomba za ndizi, tunda la ndizi ambapo huwa imekatwa ikiwa na inawekwa ama ikiwa inashukishwa kwa gari ya lori. Kuna malori mbili hapa ambapo huwa wanaweka ndizi chini, ndizi hii inaletwa kwa soko ili iuzwe.

Kuna kikosi cha watu ambapo huwa mtu mmoja ambaye amevaa kofia ya nyeupe na koti kubwa ya nyeupe ambapo huwa wanaweka maziwa mahali. Maziwa ya ngombe wakiwa wanaunda na wanatengeneza.

Kuna bodaboda ambaye huwa anapitia barabara akiwa anabeba maziwa ya kutoa kwenye kichakani. Maziwa hii huwa ametolewa kwenye mahali ambao ng'ombe ziko ikipeleka kwenye mashini ya kutengeneza au town ili watu.

kuna hapo ni meza ambapo huwa inaunzwa manyanya mingi ama ndizi, ambapo huwa sasa mandizi hizi huuzwa na kuna mandizi za rangi la kijani na rangi la njano, vilevile kuna sukuma, nyanya na viazi.